Watu wanne wanaotumia kipatakilishi, akiwemo msichana mmoja aliyeshika kibodi. Wanakitazama kipatakilishi hicho, ishara kuwa wanasoma.

Kuna kipatakilishi iliyofunguliwa inaonesha mwanamke mmoja aliyevaa miwani ,amesimama na mkono wake mmoja, huko ubaoni anafunza. Kando kuna mikono miwili, moja imebeba daftari na lingine kalamu .Anaandika kwenye daftari. Kando pia kuna simu.

Kijana mdogo aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu anaonekana. Amevalia speaker ya sikio, sikioni. Mkono wa kulia amenyoosha mbele kwa kipakatalishi iliyo mbele yake mezani. Anaonekana kusoma mtandaoni.

Mkono inaonekana kwenye kipakatalishi, iliyowekwa mezani. Anaonekana kusoma kwenye mtandao. Kando yake, kuna kikombe cha kinywaji inayokaribia kuisha; kina mrija ndani yake. Pia kuna daftari na kalamu.

Mchoro huu unaonyesha watu watatu. wawili wamesimama kidete na mmoja ameketi kitako kwenye kitabu. Yule mwingine amesimama kwenye kipakatalishi, kand yake kuna kikombe na simu.

Mwanamke mmoja aliyeketi chini na kujifunika. Anaikunywa kinywaji iliyo katika kikombe. Mezani ana daftari na kalamu. Ana tarakilishi pia. Anasoma kupitia mtandao.

Ni mwanamume mmoja aliyevaa suti. Ana kalamu na daftari. Anaandika katika hiyo daftari. Ameketi chini na mbele yake kuna tarakilishi. Anaonekana kusoma mtandaoni.

Mwanamke mmoja ameketi chini. Ana daftari mezani. Mbele yake kuna kipakatalishi, na mwanaume anaonekana aliyeinua vidole vyake vya gumba. Wanaonekana kuwasiliana, ishara kwamba anasoma mtandaoni.

Ni kipakatalishi ilicho funguliwa ilicho wekwa juu ya meza. Imezingirwa na michoro tofauti tofauti ikiwemo michoro ya daftari, michoro ya mawingu michoro ya kifuli na michoro mengineyo.

Watu wengi wameketi chini kitako huku wamekizingira meza moja. Wana tarakilishi mezani. Wanaonekana kujadiliana. Wanasoma huku wakiandika.

Watu wawili wanaoneka wanatarakilishi mbele yao ishara wanasoma mtandaoni wakwanza anafuraha usoni mwake na anatabasamu sana.

Mwanamke mmoja aliyevaa miwani ameketi chini kitako na kalamu na kitabu mkononi mwake akiandika. Ana tarakilishi mbele yake anakisoma. Kuna kikombe iliyo kando yake.

Ni mchoro inayoonyesha mtu ameketi chini, mbele yake kuna tarakilishi iliyochorwa mtu mwengine aliyebeba kalamu. Kando yake kuna vitabu na pia kuna kikombe kilicho na kinywaji ndani.

Ni mchoro wa rangi ya samawati na nyeupe iliyo na maandishi. Ina daftari nne, mtu aliyekaa chini kitako, ina kipakatalishi na ndani yake kuna mtu aliyesimama wima.

Mwanaume mmoja ameketi kitako na yuko na spika ya sikio sikioni. Mkononi ana daftari na kalamu. Mbele yake kuna skrini inayoonyesha mwanaume mwingine aliyevalia miwani. Wanaonekana kuwasiliana na kupeana mafunzo.

Mwanaume mmoja aliyeketi chini kitako. Sikioni ana spika za sikio, na ana kipakatalishi mbele yake. Anaonekana kua anasoma mtandaoni, kutumia kipakatalishi chake. Mezani kuna maua.

Mwanaume mmoja ameketi kitako na yuko na spika ya sikio sikioni, mkononi ana kalamu, anaandika kitu. Mbele yake kuna skrini inayoonyesha mwanaume mwingine aliyevalia miwani. Wanaonekana kuwasiliana na kupeana mafunzo.

Mwanadada ameketi chini kitako. Ana daftari na kalamu mkononi. Mbele yake kuna kipakatalishi na mtu anaonekana akizungumza naye kupitia kifaa hicho. Anaonekana kuwa anasoma mtandaoni.

Ni michoro ya watu na daftari na kipakatalishi. Kuna watu wanaoonekana wameketi chini, kuna walio simama. Kuna walio panda ngazi, na kuna ambaye anatumia simu ya rununu.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye mkahawa. Ana kipakatilishi, kitabu na kalamu mbele yake. Muuzaji wa kahawa amemletea kahawa.

Mwandada aliyevalia miwani

Mwanadada ameketi chini kitako . Ana tarakilishi mbele yake . Mezani, kuna daftari na simu ya mkono.

Wasichana wawili wameketi chini, na wote wana kipakatalishi mkononi mwao. Mmoja anaonekana kumwonyesha kitu kwenye kipakatalishi chake. Ishara kua wanasoma. Mazingira hayo yanaonekana kua ni shule.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati lenye rangi ya kahawia ameketi chini kitako. Sikioni ana spika ya sikio . Mkononi ana kalamu na anaandika kwenye daftari. Kuna kitapakilishi mbele yake. Ina ishara kwamba, anapata funzo kupitia mtandaoni.

Watu watatu wanaonekana kuwasiliana katika ofisi, wanapokunywa vinywaji. Mmoja wao ameshikilia kipakatalishi mkononi. Runinga iliyo ukutani yaonyesha watu wengine watano, wanaoonekana wakizungumza.

Ni mchoro wa daftari iliyoandikiwa, kalamu juu ya daftari, kikombe kilicho na mfuko wa chai ambacho kimening'inia. Kuna kipatakilishi ambacho kinaonyesha maandishi na mwanadada.

msichana wa umri mdogo mwenye nywele refu anaonekana kusoma kwa njia ya mtandao. Ana kalamu mkononi na daftari. Ana kipakatilishi ambayo iaonyesha mwanamke akimpa mafunzo.

Ni mchoro ambayo yaonyesha mwanadada aliyesimama kwa mguu moja na mkono moja mfukoni na mkono mgine kushikilia televisheni, iliyo na kitabu. Kuna mchoro ya vitabu, rula na pia kombe la ushindi.

Chumba iliyo na vitanda viwili vya deka. Moja imetandikwa na lingine halijatandikwa. Lina dirisha ya kilio iliyo na pazia.

Hapa ni darasa la watoto wadogo, pana viti na meza. Viti hivyo ni vya aina ya plastiki. UKutani kuna chati za masomo. Kuna rafu iliyobeba vitabu.

Chumba iliyo na viti vingi pamoja na meza ina madirisha makubwa. Kwenye paa kuna mwangaza unaowaka. Kwa umbali kuna rafu ya vitabu vilivyopangwa.

Nyumba ya ghorofa iliyo na dirisha kubwa kubwa iliyo jengwa na vioo. Kuna kiingilio iliyo wazi. Kando kuna miti iliyomea yenye matawi mengi. Kuna mtu amesimama karibu na nyumba hilo.

Hapa ni hospitalini. Wahudumu wanne waliovaa sare zao maalum wanaonekana wamo mafunzoni. Kuna mdoli kitandani ambaye anatumika kwa kufanya majaribio ya matibabu.

Hapa ni maktabani. Watoto wengi wamo ndani. Wameketi na kuzingira meza moja kubwa. Kando kuna rafu ya kitabu ilio na vitabu vingi.

Chumba hiki ni sebuleni. Ina televisheni iliyoning'inia ukutani, ina viti vya sofa na meza katikati. Kuna zulia ilio palipo na meza. Kuna dirisha moja kubwa.

Ni chumba iliyo na kitanda moja ya deka. Vitanda hivyo vimetandikwa vizuri na vyote vina mto. Kuna dirisha moja iliyo wazi. Kuna taulo na manguo mengine yaliyo kwenye ukuta kwenye kiango.

Vitanda vya decker vilivyotandikwa vizuri, vina mito. Ni pahali pa kulala ya wasichana wa shule ya sekondari ya bweni inayoitwa Saint Georges.

Haya ni majengo ya nyumba aina ya kukodesha. Yana madirisha ambayo yamo wazi. Yana viingilio ambavyo vina rangi ya kijani.

Ni chumba iliona meza na viti vingi. Nyuma yake kuna mlango wa kuingilia. Kuna madirisha matatu kubwa kubwa uliona pazia nyekundu.

Ni chumba kilicho safi sana. Kina kitanda kimoja kilicho na mto juu yake. Kuna tarakilishi, daftari na kalamu juu ya meza. kuna kiti vile vile.

Wanafunzi wanne waliovaa sare za shule wameketi chini kitako. Mbele yao kuna eneo kazi na kibodi. Wanaonekana kusoma mitandaoni. Mbele yao kuna madirisha tatu ambayo yana pazia.

Chumba hiki kina vitanda vinne. Vyote vimetandikwa kwenye mtindo mmoja vina mto. Kando kuna dirisha na pazia. Dirisha hiyo ya kioo iko wazi ili kuleta mwangaza kwenye chumba hicho.

Inaonekana kuwa maktaba. Vitabu vingi vimepangwa kwenye rafu. Watu wengi wameketi chini wakisoma. Wasimamizi wa maktaba huu wameketi mbele ya maktaba wakiwa na kipakatalishi mbele yao.

Watu wako darasani, wameketi chini, na mwalimu yuko ubaoni, anaunyoosha mikono yake ubaoni, kuashiria anawafunza. Ubaoni, kuna maandishi mengi.

Chumba iliyo na vitanda viwili vinavyofanana vimetandikwa kwa mtindo mmoja. Kina dirisha moja iliyo wazi na kina pazia. Kuna kizingiti cha viatu iliyo na viatu. Kuna pia kabati la nguo.

Ni chumba iliyo na vitanda vingi ambavyo vimetandikwa kwa mtindo mmoja. Inaonekana kuwa ni pahali pa kulala pa wanafunzi wa shule ya bweni. Chumba hicho kina madirisha mengi yaliyojengwa karibu na paa.

Ni darasa lilionjaa dawati za wanafunzi ukutani kuna chati ya masaomo darasa hili linadirisha kubwa ya kioo inayoleta mwangaza katika darasa hili.

Ni chumba iliyo na vitanda vitatu vya ghorofa ambavyo vimetandikwa na shuka lenye rangi ya samawati. Inatumika na wanafunzi walio katika shule za bweni.

Ni chumba iliyo na vitanda vitatu ambavyo vimetandikwa kwa mtindo mmoja. Vitanda hivyo vina mito. Vina pazia ya rangi ya samawati. Chumba hiki kina dirisha kubwa ya kioo ambayo yaleta mwangaza katika chumba hii.

Hapa ni shuleni, katika ndani ya darasa ambapo kuna dawati za wanafunzi, kwenye ukuta, kuna chati mbalimbali vya masomo, ina madirisha wazi, hili darasa halina wanafunzi.

Ni gari aina ya basi kubwa yenye rangi ya manjano. Ni basi ya shule. Kando yake kuna magari madogo madogo. Na pia kuna nyumba ya ghorofa. Kina miti iliyoko kando.

Inaonekana kuwa maktaba. Vitabu vingi vimepangwa kwenye rafu. Watu wawili wanaonekana wameketi chini na wanasoma mmoja ana kipatakilishi mbele yake.

Hii ni chumba cha kulalia kisafi sana, ina vitanda viwili vya decker , ambavyo vimetandikwa vizuri. Ina mwangaza mzuri, pazia, na pia kuna meza karibu na dirisha moja.

Basi refu lenye rangi ya manjano iliyojaa wanafunzi waliovaa sare za shule imesimama. Basi hilo limeandikwa shule ya sekondari ya Kamachia. Walimu wa kike na wakiume wamesimama nje ya basi mmoja akipunga mkono ishara kuwa liko karibu kuondoka.

Ni umati wa watu walioketi chini mahali kama kanisani. Wamevalia nguo zinazofanana. Wanaonekana kuwa katika ibada kanisani na wako na vitabu mapajani mwano wanavyovisoma.

Chumba ambacho kina kitanda iliyotandikwa vizuri, na ina leso za kujifunikia juu yake. Kuna meza na kiti. Koti limening'inia kitini. Kuna dirisha moja iliyo wazi ambalo laleta mwangaza kwenye chumba hili.

Mazingira ni masafi mno. Nyumba ya ghorofa inaonekana. Kando yake kuna tanki ya maji yenye rangi nyeusi. Kuna pia miti na pia nyasi ilimea.

Chumba kilicho n vitanda viwili mojawapo ikiwa ni kitanda ya deka. Vitanda hivi vina mto lakini havijatandikwa. kuna dirisha moja iliyo na pazia iliyofunika nusu.

Ni chumba sahili linayo kitanda moja ya deka, iliyotandikwa vizuri. Ina kiti moja na meza. Chumba linaonekana kua safi, kuashiria kimepanguzwa au kimeoshwa. Kina dirisha moja iliyofunikwa na pazia.

Ni chumba ambacho lina kompyuta kadhaa mezani. Lina viti pia vya kukalia. Kompyuta hivyo vimewashwa. Mbele kwenye ubao kuna kompyuta kubwa zaidi. Kuna madirisha ambayo yamefunikwa, kwa pazia nyekundu.

Ni chumba iliyo na vitanda viwili vya double decker lakini vitanda vya juu havina godoro. Watu wawili wanaonekana kulala katika vitanda vya chini. Chumba hii ina dirisha mbili upande miwili tofauti iliyofunikwa na pazia.

Kibango inayoashiria kuwa kuna shule. Kuna bendera iliyosimama, mtu anayetembea. Mimea yenye rangi ya kibichi yako.

Hawa ni wanaspoti wanaoonekana wakicheza mpira wa mkono. Mmoja anaonekana ameruka juu na tayari kuingiza mpira kwenye neti. Mwanaume mmoja amesimama akimtazama. Mwanaume huyo amevaa kofia nyekundu.

Watu wawili wanaonekana. Wa kwanza, aliye na shati yenye rangi ya samawati, akiutazama vifaa alivyobeba mkononi, anafanya ugunduzi na ukarabati. Mtu wa pili vilevile, anamenyana na yake pale.

Huyu ni mwalimu na kijana mdogo. Anaonekana kumfunza kijana huyu, ambaye ni kipofu. Mwalimu anamwelekeza kwa kumgusisha kwa mkono yaliyoandikwa katika kitabu hicho.

Mwanamke mmoja na msichana mwenye umri mdogo aliyevaa miwani wameketi kitako, sako kwa bako. Msichana huyo anaitazama kilicho mbele yake, mwanamke huyo akimuelekeza.

Mwanamke mmoja na msichana mwenye umri mdogo wameketi pamoja. Wanawasiliana kwa njia ya ishara. Wanatumia vidole vyao vya mikono kuwasiliana kwa pamoja.

Hapa ni darasani. Mwanadada ameketi chini kitako. Anakalamu na daftari mkononi. Anaandika. Mwalimu amesimama kando yake akimwelekeza. Kwa umbali kuna mtu ameketi chini.

Mwanaume mmoja aliyevalia miwani ameketi chini kitako. Kuna watoto wanne wanaoonekana. Amembeba mtoto mmoja na kitabu. Anawaonyesha kitu kwa hicho kitabu ishara anawaongoza kusoma yale yaliyo katika kitabu. Chini pia kuna vitu vya kuchezea aina mingi.

Mwanadada mmoja aliyevaa spika za sikio anatabasamu uku akiangalia mbele. Mbele yake kuna tarakilishi, mkono wake uko katika kibodi, anasoma mtandaoni.

Msichana mwenye umri mdogo ameketi chini kitako, ana daftari mbele yake ameweka mikono yake yote mawili kwenye kitabu hicho. Anaonekana kusoma kitabu hicho.

Mwanamke mmoja na mvulana mmoja wanaonekana wanawasiliana. Amemshika kijana huyo kwenye mashavu huku akitabasamu. Kijana huyo kinywa chake ki wazi na meno yake yanaonekana.

Watu wawili wanaonekana mwalimu na msichana mdogo, wameketi chini. wanaonekana kuwasiliana kwa njia ya ishara. Mwalimu na msichana wote wamenyoosha mikono yao, ishara ya kuwasiliana.

Huyu ni mwanamke na msichana mdogo. Wanaonekana na furaha usoni kwa jinsi wanavyotabasamu. Wana vifaa tofauti zenye rangi mbalimbali mbele yao na anaonekana kumfunza msichana yule.

Mwanamke mmoja na msichana mmoja mwenye umri mdogo wameketi chini wakiangaliana ana kwa ana. Wanazungumza. Kuna daftari na kalamu mezani. Kuna pia vitu vyenye rangi mingi mezani. Kwa umbali, kuna rafu.

Mwanaume mmoja na msichana mdogo, wameketi ana kwa ana. Anaonekana kumfunza msichana yule. Msichana huyo ana kalamu na anaandika akiongozwa. Inaonekana hapa ni shuleni.

Mwanamke mmoja aliyevaa miwani anatabasamu. Kando yake ameketi kijana mwenye umri mdogo. Wako chumbani, wanawasiliana. Wote wameshika kifaa kilicho mezani.

Mwanamke mmoja na msichana mdogo wameketi chini kitako ,mwanamke huyo anaonekana kumwonyesha mtoto huyo daftari na kumsomesha ,kando yao kuna kiti cha walemavu.

Watu wawili wanaonekana. Mwanamke na mtoto mwenye umri mdogo. Mtoto huyo ana spika za sikio sikioni. Mwanamke huyu anaonekana kumfundisha mtoto yule.

Watu wawili walioketi pamoja sako kwa bako mmoja anatabasamu. Mbele yao kuna tarakilishi. Wanaiangalia na kusoma kupitia kitarakilishi hicho.

Watu wawili wanaonekana, mmoja wakike na mwingine wakiume, wote wamevaa aproni. Wanaonekana kujadiliana, wa kiume ameubeba kipakatalishi mkononi, akimwongoza yule mwingine wa kike ambaye amebeba vyombo vya kazi mkononi.

Watu wawili wakike na wakiume wamesimama karibu na ubao. Wanaonekana kutoa mafunzo kwa kutumia ishara. Mwanaume huyu anaonyesha kwenye ubao, na mwanamke anaashiria kwa kutumia mkono wake.

Kuna watu wawili ubaoni wa kike na wa kiume. Tunaona wanajifunza somo la hisabati na wote wana furaha tele. Tunaona hivyo jinsi wanavyo tabasamu wote kwa pamoja.

Kijana mwenye umri mudogo anaonekana kucheza na vitu vyake vya kuchezea. Anaonekana kuwa mchangamfu sana na yuko na furaha tele. Nyuma yake anaaina mbalimbali ya vitu vyake vya kucheza.

Wanadada wawili wanaoonekana na furaha tele kwa jinsi wanavyotabasamu nyusoni mwao. Wako katika darasa na mmoja wao anatumia mashine ya taipu kuandika huku mwingine akimtazama.

Ni mwanaume na msichana mdogo. Wote wana furaha nyusoni mwao na wanaonekana kutabasamu. Msichana huyu ana ulemavu kwenye mkono wake wa kulia. Wana kipakatalishi ishara kuwa anapokea mafunzo kutoka kwa mwanaume huyo.

Inaonekana kuwa ni baba na mwanawe wanaandika kwenye ubao. Baba anaonekana kumwuliza au kumuongoza mwanawe kwa kile wanachokifanya. Nyuma yao tunaona pia kuna rafu ya vitabu.

Wanafunzi wawili, wa kike na wa kiume waliovalia sare za shule za rangi ya kijani kibichi, wanaonekana kuwasiliana. Wanawasiliana kwa kutumia ishara. Mwanafunzi wa kiume anaonekana kutumia ishara kwa mikono wake kwasiliana na yule mwingine mwenzake.

Wanaume wawili waliovaa sare yenye rangi ya samawati, wamesimama kidete. Wako katika kiwanda. Wana kipatakilishi moja mkononi, wanajadiliana kwa masuala, wanayoyatazama pale.